Daktari mwanaume ambaye anamhudumia mgonjwa aliyefungua mdomo, ili aweze kumtibu meno, anasaidiwa na daktari mwingine mwanamke aliyekando yake ili kuweza kumpea huduma nzuri za afya.

Watu hawa wanasafisha eneo hili ambalo ni chafu sana kwa kurushwa uchafu, takataka na makaratasi hii ni kuwasaidia ili magonjwa yasiweze kutokea pahali hapa ambapo wanasafisha.

Maji mengi sana yamefurika eneo hili na kuna watu na vifaa vya usafiri, ambavyo wanajaribu kuvuka. Hii ni hatari sana kwa maisha ya binadamu kwa maana wanaweza zama na kukufa au kupatwa na magonjwa mabaya.

Mwanamke huyu ni mfanyakazi wa afya au daktari, amevalia glovu na mameshikilia sindano mkononi mwake, akimdunga mwanaume ambaye ameketi mbele yake ikli naweze kupona au asipatwe na magonjwa.

Mkono huu ambao umevalia glovu umeshikilia sindano inayovuruta au vuta dawa kutoka ndani ya chupa kadogo ili kuwezesha kudunga mtu au mnyama aweze kupona ama asipokee magonjwa.

Wanawake ambao wamevalia nguo maalumu au sare ya wafanyakazi au madaktari. Mmoja wao anamhudumua mtoto mdogo aliye mbele yake, na kando yake kuna mama mwingine ameketi na kubeba mtoto mwingine mkononi.

Mwanamke aliyevalia barakoa na miwani , ni mfanyikazi wa afya au daktari, na anamwongelesha au anamwelimisha mwanamke mwingine ambaye ako na mtoto na ameketi mbele yake.

Mgonjwa amelazwa katika kitanda maalum cha wagonjwa na amefungua mdomo ili aweze kutimbiwa mdomo wake ama meno yake na madaktari wawili ambao wamevalia barakoa nyeupe ndio wanamuhudumia .

Mwanamume huyu amevalia nguo nyeupe rasmi ya madaktari, na anaangalia kushikilia mashini zilizo kando yake kuona au kuhakikisha kuwa ziko salama na zinafanya kazi, kuna kitanda nyuma yake cha kulaza wagonjwa.

Hawa ni wafanyakazi wa afya ama madaktari na wamevalia nguo maalum. Hii ni kuonyeshana kuwa wamekuja pahali hapa kuweka vifaa vyao iliwaweze kuhudumia wananchi kwa kuwapea huduma za kiafya.

Watu hawa wanne wote wamevalia barakoa. Mwanamke mmoja na mwanaume wananawa mikono na wawili wako nyuma wamepanga foleni ili waweze kunawa mikono ili kujizuia kupata magonjwa au virusi ambao ni hatari kwa afya.

Eneo hili limeweza kufurikwa na maji kuna watu wengi ambao wanaenda pande zote na kuna gari pia ya kiafya au inayobeba watu ambao ni wagonjwa sana inapita, hii ni hatari sana kwa maana maji haya yanaweza leta magonjwa mabaya sana kwa binadamu.

Mwanamme aliye na nywele mingi na kubwa, amevalia nguo nyeusi ,amemshikilia mtoto mdogo sana ambaye kando yake kuna mama ambaye anaonekana kuwa ndiye mama ambaye ameweza kumzaa, na wako hospitalini.

Mtu mmoja ambaye amevalia nguo nyeupe ambayo ni sare maalum ya wafanyakazi wa afya au daktari, anamhudumia mgonjwa mmoja ambaye ameketi. Kando yake, kuna mtu mwingine aliyekuja eneo hili ili kupata huduma za afya.

Daktari huyu ambaye amevaa miwani, nguo rasmi za madaktari na barakoa anamhudimia mgonjwa ambaye amelazwa chini mbele yake. Na kando yake kuna mhudumu wa wafanyikazi au daktari mwingine anayeangalia.

Mwanamke ameinama na amevalia nguo nyeupe ya wafanyakazi wa afya na ameshikilia sindano mkononi mwake kumdunga au kumtibu mtoto mdogo ambaye amebebwa mkononi na mama yake na kando yake kuna watu wengine.

Vifaa hivi ni vya daktari wa kienyeji au mganga ambazo anatumia kutibu watu. Kuna madawa ya kienyeji iliyo hapa, na zimechorwa mingine. Kuashiria kuwa eneo hili linapokea huduma za afya za daktari wa kienyeji.

Watu sita ambao wamevalia mavazi maalum, ili wasipate magonjwa au virusi. Wanamwagilia mimea ilio ndogo sana dawa ili zisiweze kupatwa na magonjwa pia.

Mwanaume huyu amevalia koti nyeupe na miwani na glovu mbele yake kuna makaratasi mengi na vifaa vingi labda anatengeneza madawa au anaangalia katika mahabara ya afya kuona kama dawa hayo ni sawa.

Mwanaume huyu ambaye amevalia koti jeupe la wafanyakazi wa afya au daktari, amepiga magoti pia, kumsaidia mgonjwa mwanaume aliye kando yake na kuvalia za mkononi, kuweza kusimama au kutembea.

Mwanamume huyu ambaye amevalia mavazi meupe ni daktari au mfanyakazi wa afya ambaye anamhudumia mwanamke aliye mbele yake kwa kutumia mashine iliyo katikati ya wao.

Pahali hapa ni pahali ambapo daktari wa kienyeji au mganga anafanyia kazi yake au anatolea huduma yake kwa watu wanaomtafuta. Kuna vitu vingi au madawa abayo yako hapa.

Mwanamke ameinama aliyevalia miwani na nguo nyeupe iliyo na rangi nyekundu pahali pengine kuashiria kuwa yeye ni mfanyikazi wa afya au daktari na anamhudumia mtoto mdogo aliyebebwa na mamake ambaye amevalia kofia nyekundu.

Mwanaume mmoja ameketi na anamsikiza mtu aliyembele yake amevalia nguo nyeupe, ya wafanyakazi wa afya au daktari anayefunza mambo kuhusu afya ili aweze kujiweka vizuri.

Maji mengi sana yanaweza kufurika eneo hili. Yako kukaribu kufunika nyumba zingine. Maji haya ni machafu sana, ni hatari kwa afya ya binadamu. Kwa maana yanaweza leta magonjwa, au watu wanaweza kukufa wakizama ndani.

Sindano imewekelewa juu ya meza. Kando yake kuna tu chupa tudogo ambazo ndani yake kuna dawa na nyuma kabisa kuna chupa zengine ambazo ni kubwa kiasi ambazo ziko na dawa. Hizi ni vifaa na madawa ambayo yanatumiwa kutibu watu

Mwanaume huyu ambaye amevalia barakoa na kufunga macho, amevalia kofia pia, anahudumiwa kwa kudungwa sindano na mkono wa daktari au mfanyakazi wa afya ambaye amevalia saa mkononi mwake.

Sindano imewekwa juu ya meza kando na dawa ambayo ni ya kuponya magonjwa kadhaa. Hili ni kuashiria kuwa eneo hili, linapeana huduma za kiafya, ikiwemo kudungwa kwa sindano.

Watu hawa wawili ambao wamevaa nguo maalum ya usafi wanaendelea kusafisha eneo ili ambalo limetupwa takataka na uchafu kadhaa, ili kuweza kukusafi watu au magonjwa yasiweze kutokea na virusi vingine.

Maji mengi yameweza kufurika eneo hili na mtu mmoja anajaribu kuvuka kutoka ng'ambo moja hadi nyingine akitumia mtumbi wake wa mbao na vitu vyake, hii ni hatari sana kwa maisha ya binadamu kwa maana anaeza kuzama na kukufa.

Wanaume hawa wote wawili wamevalia barakoa, na kuna mtu wa tatu ambaye haonekani vizuri. Mwanaume mwenye ako mbali kabisa ni daktari au afisa wa afya, ambaye amevalia koti jeupe ya wafanyakazi wa afya.

Huyu ni mfanyakazi wa afya au daktari ambaye amevalia mavazi maalum ili asiweze kupatwa na magonjwa au virusi, anamwagilia eneo alipo dawa ndiposa kusikwe na magonjwa.

Mwanamke huyu aliyeinama na amevalia nguo nyueupe na amejifunga nywele yake. N mfanyakazi wa afya au daktari, anamhudumia mtoto mdogo sana, ambaye analia na yuko mikononi mwanamke mwingine ambaye ni mama yake.

Mwanamke huyu amepiga tabasamu na amemshikilia mtoto mdogo sanaa mikononi mwake. Yeye mwenyewe ameketi katika kitanda maalum cha wagonjwa. Kando yake kuna neti iliyofungwa, kuashiria kuwa hapa ni hosipitalini au pahali pa kupata huduma za afya.

Mwanamke ambaye amevalia barakoa amemshikilia mtoto mdogo sana ambaye anatibiwa na daktari aliye na sindano mkononi, anamdunga ili asipatwe magonjwa au apone.

Hapa ni hospitalini pahali ambapo watoto wadogo sana wamewekwa ili waweze kupata huduma za afya waweze kuishi ,kuna wanawake wawili ambao wamevalia mavazi rasmi ya wafanyikazi au madaktari ambao wanawashughulikia.

Hawa ni maafisa wa afya au madaktari wa wanyama na wamevaa nguo maalum ili wasiweze kushika vitu chafu au magonjwa na virusi na wanaendelea kumhudumia ng'ombe huyu.

Mwanamke huyu ni mfanyakazi wa afya au daktari na ameshikilia sindano mkononi mwake, ambayo anatumia kupima dawa ambayo atamdunga mgonjwa. Hii ni kuashiria kuna huduma za afya hapa.

Mwanaume huyu amevalia nguo nyeupe pamoja na barakoa. Ako katika maabara ya afya ambapo anatunza au anaangalia madawa au anaunda madawa ambazo zinatumiwa katika kutibu binadamu au wanyama.

Mama mmoja ambaye amevalia vazi jeupe na ndani vazi nyekundu, anamuongelesha mama aliye kando yake ili kumpea mawaidha kuhusu dawa alizo nazo au aliyo nayo, hapa ni hospitalini.

Mwanamke aliyevalia nguo nyeupe na ameinama chini daktari na anamhudumia mgonjwa ambaye pia ni mwanaume amevalia saa mkononi aweze kujitembea ama apate uwezo wa kujisimama.

Mwanaume amesimama na amevalia nguo za wafanyakazi wa afya au madaktari pia glovu na barakoa. Anamhudumia mwanaume mwingine ambaye amelazwa katika kitanda maalum ili kumtibu meno yake au mdomo.

Wanawake watatu ambao wamevalia mavazi ya wafanyakazi wa afya au madaktari na pia wamevalia barakoa, wanawahudumia mtoto mmoja ambaye amelazwa kitanda maalum cha wagonjwa. Daktari mmoja anaongea na mmama ambaye amesimama huku anaonekana ni mama ya huyu mtoto.

Hapa ni hospitalini au pahali pakutolewa huduma za afya. Mama ambao wamevalia nguo rasmi za wafanyikazi wa afya wanamtibu mtoto mdogo. Na kuna mama mwingine ameketi katikati yao na amebeba mtoto mwingine mkononi.

Haya ni maji mengi sana ambayo yameweza kufurika eneo hili, magari pikipiki na baiskeli na watu wenyewe wanajaribu kuvuka eneo hii, hii ni hatari sana kwa maana watu wanaweza zama na kukufa ama kupatwa na magonjwa ambayo ni hatari sana.

Mwanaume huyu ambaye amevalia barakoa na ameketi. Anahudumiwa na daktari mwanamke, ambaye mavazi ya madaktari, na ako na sindano mkononi akimdunga, ili apone au asipatwe na magonjwa.

Madaktari watatu ambao wamevalia nguo maalum ya kufanyia upasuaji ili wasipate ugonjwa au virusi, wanamhudumia mgonjwa mmoja ambaye amelazwa juu ya kitanda maalum cha wagonjwa.

Mwanamke huyu amevalia nguo maalum na amejifunika nywele na kuvaa barakoa na glovu, anaosha ama kutayarisha vyombo vinavyotumiwa kuwaponya ama kutibu watu, ako hospitalini.

Mwanaume huyu amevalia nguo nyeupe pamoja na barakoa, ako katika mahabara ya afya ambapo anachunguza au anatengeneza madawa ambayo yataweza kutibu au kuzuia magonjwa katika mwili wa binadamu.

Mwanaume huyu amevalia sare mkononi mwake na amevaa nguo au mavazi za madaktari au wafanyikazi wa afya. Mkononi mwake ameshikilia kifaa ambacho anatumia kutoa huduma zake za afya hapa hospitalini.

Hawa ni madaktari au mafisaa wa usalama ambao wamevaalia nguo maalumu nyeupe wasiweze kupatwa na magonjwa au virusi, na mgongoni baadhi yao wawili wamebeba vitu ,vifaa vya kuwasaidia kwa kazi yao.

Pahali hapa ni hospitalini au pahali pa kupatia huduma za afya. Kuna wafanyakazi wa afya ambao wamevalia mavazi maalum. Na madaktari ambao wanawashughulikia wagonjwa katika eneo hili.

Mwanamke amelazwa katika kitanda maalum cha wagonjwa, na kuna daktari au mfanyakazi wa afya, ambaye amesimama kando yake na anamuangalia ama anamtibu mdomo wake.

Mwanamke huyu amevalia barakoa na nguo nyeupe ya wadaktari. Mikononi ameshikilia na chupa ndogo iliyo na dawa ndani yake na inaweka dawa kwa hiyo kwa sindano ili akaweze kumtibu au kumhudumia mgonjwa.

Juu ya meza hii kuna madawa mengi sana yaliyo ndani ya chupa. Pia kuna kikombe na nyuma yake kuna viti ambacho ikona vitu zingine juu. Hapa ni pahali daktari anatoa huduma zake.

Wafanyakazi wa afya ama madaktari wawili ambao wamevaa barakoa na nguo za madaktari na glovu wanamhudumia mgonjwa mmoja ambaye amelazwa kwa kitanda maalum cha wagonjwa ili aweze kutibiwa au mdomo wake au meno yake.

Maji mengi yameweza kufurika eneo hili, na kuna watu wawili ambao wanajaribu kuvuka. Mmoja amepanda njia pikipiki mwingine na msukuma. Hii ni hatari sana kwa afya ya binadamu, kwa maana wanaweza zama na kukufa, au kupatwa na magonjwa mbaya.

Juu ya meza kuna madawa mengi sana katika ndani ya tuchupa tudogo na kuna kikombe. Nyuma ya meza kuna kiti ambacho kina vitu zake juu. Hapa ni pahali ambapo daktari anatumia kutoa huduma zake za afya.

Kuna watu wengi hapa, ikiwemo wafanyakazi wa afya au ambao wamekuja kuokolea watu wamepatwa na msiba eneo hili, ambapo nyumba imeanguka. Ni hatari sana kwa maisha ya binadamu, kwa maana vifo vingi vinaweza tokea eneo hili.

Mwanamke mmoja amesimama ambaye amevalia koti jeupe, barakoa na kujifunga kichwa ako na vifaa mkononi. Anamhudumia mtoto mmoja mgonjwa ambaye ameshikiliwa na mama yake na wako hospitalini.

Hapa ni jangwani pahali ambapo hakunanga maji ama maji ni kidogo. Kuna mti mmoja ambao umeweza kumea, na kuna wanaume wawili ambao wanatembea. Nyuma yao kuna ng'ombe ambaye ameweza kufariji, labda ni kwa sababu ya kutopata maji au chakula.

Mwanamke aliyevalia nguo nyeupe amesimama mbele ya darasa na kuna viti mbili kando yake. Ni mwalimu anayefunza darasa hili ambapo wanafunzi wengi wameketi na mmoja amesimama ambaye pia amevalia barakoa.

Mwanamke mmoja amesimama au ameinama kidogo na amevalia barakoa na nguo au sare rasmi ya wafanyakazi wa afya. Anamhudumia mtoto mmoja ambaye mchanga sana, amebebwa na mama mwingine ambaye amevalia barakoa pia. Ni mzazi wake.

Pahali hapa ni pahali ambapo daktari ndupa anatolea huduma zake kama nguvu za kiume, mshipa wa ngiri, kaswende sugu, na mengi zingine. Na kuna madawa mengi juu ya meza yake.

Haya ni madawa ya kienyeji ambayo daktari wa kienyeji anatumia au waganga ili kutibu au kupeana huduma zao za kiafya kwa binadamu, kuashiria kuwa eneo hili lina huduma wa kiafya wa kutumia dawa za kienyeji.

Mwanaume mmoja amesimama ambaye amevalia nguo maalum za madaktari au wafanyakazi wa afya na pia amevalia barakoa na glovu ili asiweze kupatwa na magonjwa ama virusi na anamhudumia mgonjwa mmoja aliyeketi chini kando yake.

Maji mengi sana ambayo ni machafu yameweza kufurika eneo hili. Na limeweza kutoa vibanda vingine. Hii ni hatari sana kwa maana maji haya yanaweza ambukiza watu magonjwa mabaya au watu kuzama ndani na kuweza kukufa.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya wagonjwa, amelala kwa kitanda maalum cha wagonjwa na amemshikilia mwanawe labda aliweza kumzaa hivi karibuni na kando yake kuna vifaa vingine vya kuhudumia wagonjwa.

Mwanaume ambaye ni mwalimu amesimama mbele ya darasa la watoto ili kuweza kuwasomesha ama kuwafundisha. Watoto hawa wako na karatasi mkononi au vitabu wanavyotumia kusoma.

Wanaume wawili ambao wamevalia nguo maalum ya madaktari au wafanyikazi wa afya. Mmoja anamhudumia mzee ambaye ameketi kwa kiti mbele ya nyumba. Inashiria kuwa eneo hili lina pokea huduma za afya

Mwanamke huyu amebeba mtoto mdogo sana mchanga ambaye ameweza kuzaa na amekaa katika kiti au kitanda maalum cha wagonjwa. Kando yake kuna vifaa vingi sana vya matibabu kuashiria kuwa hili ni eneo au chumba cha kupeana huduma za afya.

Mwanamke amevalia mavazi ya wafanyakazi wa afya ama madaktari. Pia amevalia barakoa na ako na sindano mkononi na chupa iliyo na dawa na anavuruta dawa kutoka kwa chupa Ile Ile aiweze kutumia kwa kutibu au kupeana huduma za afya.

Mwanamke ambaye amevalia miwani ni afisa wa afya au daktari na anamhudumia mtoto mgonjwa ambaye amebebwa mikononi na mama yake ambaye amevalia kofia nyekundu.

Mtoto huyu wa kijana amesimama na kuangalia pande moja. Nyuma yake kuna nyumna ambayo imeweza kuporomoka. Hii ni hatari sana kwa maisha na afya ya binadamu, kwa maana watu wengi wanaeza kufa ndani ya nyumba hii.

Mwanamke ambaye ameketi kwa kitanda cha wagonjwa amevalia mavazi maalum ya ya wagonjwa. Amemshikilia mtoto mdogo mchanga sana na anaonekana kuwa anafurahi akimwangalia. Hapa ni pahali pa kupata huduma za afya.

Mwanamke ambaye amevalia nguo nyeupe ambayo ni nguo ya madaktari au sare ya wafanyikazi wa afya. Anamhudimia mgonjwa mmoja mwanamke aliye mbele yake. Nyuma kabisa kuna watu wengine kuashiria hii eneo la kupata huduma za afya.

Mwanaume ambaye amevalia nguo nyeupe na glovu na barakoa anamshughulikia mgonjwa mmoja ambaye amelazwa chini yake meno. Kuna muuguzi mwingine au mfanyakazi wa afya ambaye amesimama kando pia anasaidia daktari huyu mwanaume kushughulikia mgonjwa wake.

Mwanamke ambaye ni daktari au mfanyakazi wa afya anamtibu mgonjwa mmoja mwenye amelazwa katika kitanda maalum cha wagonjwa na anaangaliwa meno yake au mdomo wake, daktari huyu amevalia barakoa nyeupe na glovu na nguo maalum za wafanyikazi au madaktari.

Mwanamke huyu amevalia miwani na sare maalum ya wafanyikazi wa afya au daktari na pia amevalia saa mkononi na glovu. Anamhudumia mgonjwa mmoja, ambaye amelazwa katika kitanda maalum cha wagonjwa.

Huyu ni mfanyakazi wa afya au daktari ambaye amevalia nguo maalum na kujifunga barakoa na kichwa pia ana glovu ili asiweze kupata magonjwa ya virusi. Kando yake kuna chupa ambazo ziko na madawa ya kutumia kutibu watu.

Mama huyu ambaye amevalia barakoa ananawa mikono na nyuma yake kuna mtoto ambaye anaongeojea ili aweze kunawa ili kuhakikisha kuwa hakina uchafu ulio kwa mikono yao ili wasipate virusi mbaya au magonjwa ambayo yataathiri afya yao.

Wanawake wawili ambao wamevalia barakoa na pia wamevalia nguo nyeupe wote wawili wananawa mikono ili kuhakikisha mikono yao ni safi ama haina wadudu au magonjwa au virusi vinavyoathiri afya ya binadamu.

Huyu ni afisa wa afya au daktari ama mfanyakazi wa afya ambaye ameshikilia vibuyu mbili mkononi ambazo ni vitu ambazo ni hatari sana ndani yake na pia yamevalia nguo maalum ili asiweze kuathiriwa na dawa hizo.

Wafanyakazi wa afya au madaktari wamepiga foleni ili kuweza kuelimishwa na daktari au afisa wa afya mkubwa. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili lina wafanyakazi wa afya au huduma za afya zinatolewa.

Sindano imewekwa juu ya meza na kando yake kuna chupa ndogo sana ambazo ndani yake kuna dawa na kando kabisa kuna barakoa au glovu, hii ni kuashiria kuwa hii ni eneo ya kutolea huduma za afya au vifaa vya kutolea huduma hizo.

Huyu ni mfanyakazi wa afya au daktari ambaye ameshikilia madawa mkononi mwake ambayo iko ndani ya chupa. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili au mtu huyu anapeana huduma za afya.

Hawa ni wafanyakazi wa afya au madaktari ambao wamevalia nguo maalum ili wasiweze kupatwa na virusi au ugonjwa. Wanamhudumia mgonjwa mmoja ambaye amelazwa chini katika kitanda cha upasuaji.

Mwanamke huyu ambaye amevalia miwani kuna kujifunika kichwa na kuvaa barakoa na koti nyeupe na glavu mkononi, ameshikilia vifaa ambavyo anatumia kumtibu mgonjwa ambaye amelazwa mbele yake meno au mdomo.

Watu kadhaa wameweza kuvaa mavazi meupe au nyeupe, ambayo ni sare au nguo maalum madaktari na wafanyakazi wa afya wanavalia. Na wanahudumia wagonjwa au wanainchi ambao wako kando yao. Kuashiria kuwa hii ni eneo la kutoa huduma za kiserikali, ama za kiafya, au ni hospitalini.

Huyu ni mwanamke ambaye anahudumia mtoto mchanga sana aliyekwa pahali ambapo watoto wasioweza kuishi wanawekwa ili wakaweze kupata uhai au kuishi. Hapa ni hospitalini.

Wanawake hawa wawili wamevalia nguo maalum colour iliyo nyeupe na barakoa na wanaendelea kushona barakoa zingine, wanaeza kuwa ni madaktari au wafanyakazi afya wanatoa barakoa ili zisaidie watu kutopata na magonjwa.

Mwanamume huyu ambaye amevalia nguo jeupe na kushikilia kifaa mkononi ni daktari au mfanyikazi wa afya ambaye anamhudumia mgonjwa wake masikioni aliyeketi kando yake na nyuma kabisa kuna watu wengine. Hii ni pahali pa kutolea huduma za afya.

Huyu ni mwanaume ambaye amevalia nguo nyeupe ambayo ni sare au inayomzuia kutopata magonjwa au uchafu mwili wake na miwani iliyo kwa shingoni. Anamhudumia msichana mmoja ili aweze kumdunga sindano apone au asipatwe na magonjwa.

Hapa ni hospitali na mwanamke huyu ambaye amevalia barakoa. Anamwangalia mgonjwa wake ambaye ni mwanamke na ameketi mbele yake. Pia yeye amevalia nguo nyeupe. Hii ni kwa sheria kuwa eneo hili ni la kutolea huduma za afya au ni hospitalini.

Mwanamke mmoja aliyevalia miwani anamhudumia mtoto mmoja mchanga, aliyeekwa ndani ya kitu ambacho watoto walio na ugonjwa au wasioweza kupumua ama kuhisi wanawekwa ili waweze kuhisi, kumaanisha hapa ni hospitalini.

Mwanaume huyu ambaye amevalia nguo nyeupe na miwani. Ni daktari au mfanyikazi wa afya na anamshughulikia mwanadada ambaye amemshikilia mkono wake na hapa ni hospitalini au pahali ambapo huduma za afya zinatolewa.

Wanawake wawili ambao wamevalia nguo nyeupe ambazo ni sale au nguo maalum za wafanyikazi wa afya au madaktari wanawashughulikia watoto wawili ambao wanalazwa katika kitanda cha wagonjwa na kuna mama mmoja ambaye anaangalia, kuashiria hapa ni pahali pa kutolewa huduma za afya.

Huyu ni daktari au mfanyakazi wa afya ambaye amevalia nguo maalum ili asiweze kupatwa na magonjwa au virusi. Ananyunyuzia mimea dawa ili iweze kuwa na afya bila magonjwa au wadudu ambao wataiathiri.

Haya ni maji mengi sana machafu ambayo yameweza kufurika katika eneo hili, kuna watu wawili ndani ya maji haya wanajaribu kutembea au kuvuka na kuna nyumba ambayo imezingirwa, hii ni hatari sana kwa maisha ya binadamu kwa maana mtu anaweza zama na kukufa au kupata magonjwa hatari.

Mama huyu ni mfanyakazi wa afya au daktari, na anamshughulikia mtoto mmoja ambaye amembeba mkononi na unakana mtoto huyo amelala au ni mgonjwa. Mama huyu anaongea au anaelezea mzazi wa mtoto huyu mgonjwa wa mtoto huyu.

Huyu ni mfanyakazi wa afya au daktari ambaye amevalia mavazi maalum ili kujikinga na dawa au virusi au magonjwa yasipate mwili yake na ananyunyizia mimea ili iweze kua na afya ama isiweze kuharibiwa na wadudu.

Mkono umeshikilia sindano na sindano hii inatoa dawa katika chupa moja ilioko kwa mkono huo na kuna chupa zingine ambazo ziko chini na kando hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la kutolea huduma za afya.

Mwanamke aliyevalia barakoa na kufunika nywele yake na kuvaa mavazi ya wafanyakazi wa afya au madaktari, anamhudumia mgonjwa mwanaume ambaye amelazwa katika kitanda cha wagonjwa, aliye mbele yake.

Wafanyakazi wawili wa afya au madaktari wamevalia nguo maalum ili kuweza kuhudumia mtu bila kupata ugonjwa virusi. Mmoja ameshikilia kalamu mkononi ili anaandika au anaonyesha pahali pa kufanya upasuaji kwa mgonjwa wake ambaye amelazwa chini mbele yake.

Hii ni sindano iliyojuu ya meza na kando yake kuna dawa. Hii nikuashiria kuiwashiria kuwa ni eneo la kupeana huduma za afya au hospitalini ndiposa mtu asipate ugonjwa akishadungwa dawa hii.

Hii ni mikono ambayo inanawa ili kuweza kutoa uchafu au virusi ili mtu asiwezepata magonjwa mabaya au virusi mbaya ambazo zinaweza adhiri afya yake au maisha yake.

Hapa ni katika hospitali ya Ahero ambapo maji mengi yameweza kufurika. Hii ni hatari sana kwa maana yanawezapata kuna ugonjwa yanaleta au watu wanaweza kuzama na kukufa. Pia inaathiri huduma za afya ambazo zinatolewa katika hospitali hii.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia nguo rasmi au sare za mfanyakazi wa afya ama daktari anamhudumia mama mwingine ambaye ameketi mbele yake na kando kando kuna watu wengine ambao inaonekana kuwa pahali hapa ni pa kutolea huduma za afya.

Mkono uliovaa glovu umeshikilia sindano pamoja na dawa iliyo kwa chupa kadogo na kuashiria kuwa hapa ni pahali pa kutolea huduma za afya au matibabu .

Mwanaume huyu ambaye amevalia nguo nyeupe na barakoa na taa kichwani ni daktari au mfanyakazi wa afya. Anamwelezea ama anamtibu mgonjwa ambaye mama ameketi mbele yake na nyuma kuna watu wengine wengi.

Kuna mtu ambaye ameketi chini au ni daktari wa kienyeji au mganga. Kuna vitu mingi ambazo ziko kando yake, ikiwemo madawa anayotumia kutibu watu au kuroga watu nazo kwa maana hao ni daktari wa kienyeji au mganga.

Mwanamke huyu aliye katikati amevaa kitu nyeusi ili iweze kumsaidia kutembea au kusimama na ameshikilia chuma, kando yake kuna madaktari watatu wawili wanawake na mmoja mwanaume kuashiria hapa ni pahali pa kutolea huduma za afya au hospitalini.

Hili ni eneo au pahali ambapo wananchi ama binadamu wanapokea huduma za afya. Kuna daktari ambaye ameshikilia sindano mkononi na anamhudumia mtu mmoja ambaye ameketi chini kwa kumdunga sindano ili apone au asipate magonjwa.

Hapa ni hospitalini pahali ambapo wagonjwa wanapata huduma za afya. Kuna mwanaume mmoja amesimama na kando yake kuna mwanamke na msichana wanamwangalia mtoto ambaye amelala katika kitanda maalum cha wagonjwa na nyuma kabisa kuna mtu mwingine ambaye amesimama.

Ajali mbaya imeweza kutendeka pahali hapa ambapo malori au magari zimeweza kubingirika na kuna zingine ambazo zinachomeka na watu wengi wamekuja kujiangalilia, hii ni hatari sana kwa maisha ya binadamu kuwa maana watu wengi wanaweza kuwa wameumia au wamekufa.

Madaktari wawili ambao wamevalia nguo mahalum za madaktari ili wasiweze kupatwa na virusi hao magonjwa. Wanamhudumia mgonjwa mmoja ambaye amelazwa katika kitanda mahalum cha wagonjwa. Na madaktari hao wako na vifaa mkononi, vya kumhudumia.

Hapa ni pahali ambapo daktari wa kienyeji au mganga anafanyia mambo yake ama tiba anatolea huduma zake za afya. Kuna madawa mengi ambayo yamewekwa chini, kuna ile ingine iko ndani ya chupa na kuna mayai ya kuku. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za daktari wa kienyeji ambazo zinaendelea eneo hili.

Ngamia huyu ameweza kulala chini kwa sababu ya kuchoka au amekufa kwa sababu ya kutopata maji na chakula kama hana. Hapa ni jagwani pahali ambapo hakuna maji au maji ni kidogo sana.

Mgonjwa mwanamke ambaye amelazwa katika kitanda maalum cha wagonjwa amefungua mdomo na aili aweze kuhudumiwa na mfanyakazi wa afya au daktari ambaye amesimama na kuweza kumulika mdomo wa mgonjwa huyo.

Mwanaume huyu aliyevalia mavazi maalum, ya wafanyikazi wa afya, ni daktari ambaye anashughulikia mtoto mdogo, ambaye amebebwa na mama yake aliyevalia balakoa nyeusi. Nyuma yake pia kuna wafanyikazi wa afya wengi.

Ajali mbaya sana imeweza kutendeka eneo hili. Kuna gari moja ambalo limeharibika kabisa ama limeweza kuchomeka, na kuna lori ambalo ni la kubeba petrol limeweza kubingirika, na watu wengi wameweza kujitokeza kujiangalilia.

Hapa ni pahali ambapo wagonjwa wanapata huduma za afya. Karibu na mlango kuna mwanaume mmoja ambaye ameketi wakitanda na kujishikilia kichwa. Mbele yake kuna beseni na mbele kabisa kuna mwanaume mwingine ambaye amelazwa wakitanda cha wagonjwa.

Mwanamke huyu amevalia barakoa na glovu mkononi pia amebeba barakoa zingine katika mkono wake. Nyuma yake kuna watu wengine ambao pia wanatembea au wengine wamesimama. Hii ni kuonyesha kua mwanamke huyu ni mfanyakazi katika eneo hili.

Huyu ni mfanyakazi wa afya au daktari. Ana nyusi ya eneo hili dawa ili kusukuma magonjwa mbaya au virusi ambavyo vinaweza athiri afya ya binadamu. Na yeye mwenyewe amevaalia nguo maalum ili kujizuia kupata magonjwa.

Huu ni mkono ulio na pete na pia umeshikilia dawa mkononi. Dawa iliyo ndani ya chupa na sindano inayovuruta hiyo dawa kutoka ndani ya hiyo chupa ili mtu aweze kuitumia kwa kujidunga au kudungwa na daktari.

Mwanamke ambaye amevalia nguo jeupe ameshikilia sindano mkononi akimhudumia mtoto mdogo sana kwa makini sana. Mtoto huyu amebebwa na mama yake mzazi. Hapa ni pahali pa kupata huduma za afya au hospitalini.

Wanawake wawili ambao wamevalia sare ya wafanyakazi wa afya au madaktari wanawahudumia watoto wachanga ambao wamewekwa eneo maalum ili waweze kuishi au kupata uhai. Hii ni pahali ambapo wanapata huduma za afya au hospitalini.

Huyu mwanamke ambaye amevalia nguo nyeupe ya madaktari wa afya. Pia amevalia miwani na balakoa. Ako na vifaa mkononi, ambapo anaangalia madawa au anaunda madawa katika maabara ya afya.

Mwanamke ameinama na kumhudumia mtoto aliyebebwa na mama yake. Mwanamke huyo ambaye ni daktari amevalia nguo au sare maalum ya wagonjwa na kando yake kuna watu ambao wamesimama na wanaangalia na wote wamevalia barakoa.

Hapa ni hospitalini pahali ambapo wagonjwa wanapata huduma za afya maalum na kuna mgonjwa mmoja amelazwa juu ya kitanda na anahudumiwa na daktari ambaye ni mwanaume na anataka kumuingisha ndani ya mashini ili aweze kupimwa.

Mwanaume huyu amevalia nguo nyeupe ambazo ni sare za ufanyakazi wa afya wa madaktari. Pia amevalia barakoa na amefunga nywele yake. Mbele yake kuna madawa mengi ambayo iko ndani ya chupa na anaendelea kuyaweka pahali yanafaa kuwekwa.

Hawa ni wafanyakazi wa afya au madaktari ambao wamevalia nguo maalum za kujizuia kutopata na magonjwa ya virusi. Wana nyunyuzia eneo ili dawa ili kuua virusi vilivyo eneo hili au magonjwa yasipate watu wanao kaa soko hili.

Watu hawa ni wafanyakazi wa afya au madaktari, na wamevalia nguo maalum ili wasiweze kupatwa na magonjwa au virusi mbalimbali. Na katika eneo hii wananyunyuzia dawa ili kuua wadudu, magonjwa, na vitu ambavyo ni hatari kwa maisha ya binadamu.

Mwanaume huyu ambaye amesimama na kuvalia barakoa ni mfanyikazi wa afya au daktari na anamhudumia mgonjwa aliyeketi ambaye ni mwanaume amevalia kofia akimdunga sindano ili akaweze kupona au asiweze kupatwa na magonjwa.

Hawa ni wafanyikazi wa afya au maafisa wa madaktari ambao wamevaa kofia na wengine na wengine kuvalia barakoa. Na wamevalia nguo nyeupe pia. Hii ni kuashiria kuwa wako eneo hili ili kuweza kupeana huduma hizo za kiafya.

Mwanamke mmoja aliyevalia miwani anamhudumia mtoto mdogo ambaye amebebwa na mama mwingine, ambaye anaonekana kuwa mwislamu. Hii ni kuashiria eneo hili kuna huduma za kiafya, ambazo zinatolewa na wafanyikazi wa afya.

Haya ni maji ambayo yameweza kufuruka hapa na kuna wanaume wanne ambao wanavuka maji haya. Hii ni hatari sana kwa afya yao, kwa sababu wanaeza pata magonjwa ambayo ni mbaya sana au kuzama na kukufa.

Maji yameweza kufurika eneo hili mengi sana na kuna magari ambayo yanapita na iko karibu kuzama. Hii ni hatari sana kwa afya ya binadamu kwa maana watu wakiweza zama wanaweza kufa ama maji haya yanaleta magonjwa mbaya sana kwa binadamu.

Mwanaume huyu ambaye amevalia nguo maalum za wafanyakazi wa hospitali au madaktari pia amevalia barakoa ili kujizuia kupata magonjwa. Anamhudumia mgonjwa mmoja mwanamke aliyeketi mbele yake na kuna watu wengi nyuma yake ambao wamekuja kupata huduma za afya.

Mwanaume amebeba sindano mkononi na ameinama kidogo na anamhudumia mtoto ambaye amepepwa na mama yake na nyuma yake kuna wanawake wengi hii ni pahali pa kupata huduma za afya.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia barakoa na glovu na kijifunga kichwa, anamhudumia mgonjwa mmoja ambaye amelazwa mbele yake. Pia yeye amevaa miwani, lakini amefungua mdomo ili aweze kuhudumiwa na daktari wake.

Mto huu ukona maji mengi sana ambayo ni machafu na kando yake kumeweza kuporomoka na watu kadhaa wamekuja kujiangalilia ndiposa waweze kujua kitu watakachofanya kwa maana ni hatari sana maji haya kufurika ama kuporomoka. Afya yao iko hatarini au maisha yao.

Maji yamefurika eneo hili na wakaaji wanajaribu kusukuma au kusaidia nyumba yao isiweze kuzama. Wengi wamekanyanga ndani ya maji hayo na ni hatari sana kwa afya ya binadamu au kwa maisha yake, kwa sababu anaweza zama na kukufa au kupatikana na magonjwa mbaya.

Hapa ni pahali ambapo daktari wa kienyeji au mganga anafanya kazi zake au anatolea huduma zake za kiafya. Kuna vitu mingi sana ikiwemo chupa ambazo zikona madawa mengi ndani yake ili kufaa kutoa huduma zake.

Hii ni sindano ambayo imekelewa juu ya meza na kando yake kuna chupa mingi ambazo ziko na dawa ndani yake, na kuna barakoa iliyo kando kabisa. Hizi ni vifaa vya daktari ambazo anatumia kutolea huduma za afya kwa watu.

Mwanaume huyu ambaye amevalia miwani na barakoa nyeupe na nguo nyeupe au sare maalumu ya wafanyakazi au daktari anamshughulikia mtoto mdogo sana aliyelazwa mbele wa kitanda cha wagonjwa. Kando yake kuna mtu.

Hapa ni pahali pa kutolea huduma za afya au hospitalini na mwanamke mmoja ambaye amevalia barakoa na kushikilia kitu kilicho na mfano wa mdomo au meno mkononi anamwelezea mteja wake au mgonjwa wake kuhusu meno.

Kwa meza au karibu na ukuta mwanamke mmoja ameweza kuketi na kuvalia barakoa na nguo rasmi au sare ya wafanyakazi wa afya. Anamhudumia mtu mmoja ambaye ameketi mbele yake ili aweze kupata huduma hizi za afya.

Mwanamke huyu anaangalia daktari ambaye anahudumia mtoto mchanga aliyelazwa chini mbele yake. Inaashiria hapa ni hospitalini ama pahali ambapo huduma za afya zinatolewa.

Madaktari hawa watatu ambao wamevaa nguo maalum za madaktari wa upasuaji, ili wasiweze kupata virusi au magonjwa. Wanamhudumia mgonjwa mmoja ambaye amelazwa mbele yao na wote wamevaa barakoa na kujifunga nywele pia.

Mwanamke mmoja ambaye amesimama na amevalia nguo ya kujikinga ili asiweze kupatwa na magonjwa au kuonyesha yeye ni mfanyakazi wa afya. Anamhudumia mama mwingine ambaye ameketi chini ili akaweze kudungwa sindano.

Madaktari wawili ambao ni wanaume, wote wamevaa barakoa na nguo maalum za madaktari. Wanamhudimia mgonjwa mmoja ambaye ni mama na amelazwa katika kitanda maalum cha wagonjwa. Anahudimiwa meno au anatibiwa mdomo.

Hapa ni hospitali au kituo cha kutolea huduma za afya na kuna mwanaume mmoja ambaye anapimwa na wadaktari ambao wako na vifaa vya kufanyia kazi ya huduma za afya na wadaktari hawa wamevaa miwani na pia barakoa na nguo nyeupe ya madaktari na nyuma yao kuna mtu mmoja.

Mikono ambayo imevalia glovu za rangi nyeupe ni wa na daktari au mfanyikazi wa afya ndiposa kuzuia magonjwa au virusi ambayo anawezapata na ameshikilia mkono wa mtoto ambaye amegonjeka ngozi na amtibu.

Mwanaume huyu ameweza kulazwa au kulala juu ya kitanda maalum cha wagonjwa na amefungwa bandeji katika kichwa chake. Hii ni kuashiria yeye ni mgonjwa kichwani, na pahali hapa ni hospitalini pahali ambapo ameweza kupata huduma za kiafya.

Mwanaume ambaye amesimama na kuvalia shati ambayo ni nguo ya wafanyakazi wa afya au madaktari, anamhudumia mwanamke mmoja ambaye amelazwa chini yake na ni kama ameumia mguu ama anatibiwa mguu.

Mwanamume huyu amevalia nguo nyeupe na pia barakoa, anaangalia madawa zilizo mbele yake, ako katika maabara ya afya, kuna taa inayomulika ili aweze kuona na pia kuna vifaa vingine vya afya.

Mto huu umeweza kufurika na umeweza kuporomowa barabara ambayo watu wamesimama juu, hii ni hatari sana kwa maisha ya binadamu kwa maana mtu anaeza anguka na kufariki na bado maji haya ni machafu sana.

Mwanamke huyu aliyevalia nguo nyeupe na barakoa na miwani ni daktari au mfanyakazi wa afya na ameshikilia vifaa mkononi. Anamhudumia mgonjwa ambaye ako mbele yake na ameshikiliwa na daktari mwingine ambaye amevalia barakoa pia.

Mwanamke mmoja ambaye ni daktari ameinama ili aweze kumhudumia mgonjwa. Mwanamke mwingine ambaye amevalia barakoa, miwani na saa mkononi anadungwa sindano ili aweze kupona au asipate magonjwa na nyuma kabisa kuna mwanamke mmoja amesimama.

Hivi ni vifaa vya daktari wa kienyeji au muganga, ambapo kuna chupa zilizo na dawa ndani yake, na kuna zingine zimechelewa juu ya nyungu kwa sheria kuwa kuna huduma za afya zinazotolewa hapa.

Mwanamke huyu aliyevalia nguo nyeupe na barakoa na glovu mkononi. Anamhudumia mtoto mdogo ambaye amebebwa na mama yake. Anamdunga sindano ili aweze kupona au asipatwe na magonjwa mengine na kando kuna watoto wengine ambao wameletwa ili kuhudumiwa.

Huyu ni daktari au mfanyakazi wa afya ambaye amevaa nguo maalum ili asiweze kupatwa na magonjwa au maradhi. Na anamwagilia eneo hili dawa ili kuwa wa dudu au virusi ambavyo vinaweza kuwa.

Hii ni eneo ambalo liko na vibuyu au mitungi vilivyo na maji ndani yake ndiposa mtu aweze kunawa mikono asiweze kuwa na uchafu mkononi au virusi vinavyoweza kuathiri maisha yake au ifanye aweze kukufa.